Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na miti, pamoja na mtu aliyesimama akiwahutubia ama kutoa elimu. Kisheria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, waliokalia katika viti na kuzungukwa na meza, huku mmoja wao aliyesimama akiwa anahutubia, ikiashiia ni eneo litumikalo kufanya vikao, ama eneo maalumu litumiklo kutoa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliokaa katika eneo maalumu lililopangwa kwa safu zilizonyooka, uku mmoja kati yao aliyesimama akiwahutubia ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima.

Majengo mfano wa madarasa, yaliyopo mbele ya eneo lililowazi, lenye nyasi fupi pamoja na miti mirefu mfano wa maua, yenye kuchorwa mchoro yenye kuelekeza baadhi ya viungo vya binadamu pamoja na wanyama ikiashiria ni majengo yatumikayo kwaajili ya elimu ya msingi.

Karatasi mfano wa jarada kama kitabu, lililochorwa picha mfano wa mamba pamoja na kiwavi, na kuchapishwa maneno yasomekayo "darasa la ishirini na darasa la ishirini na moja"ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa elimu ya msingi.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa samani wenye mfano wa viti pamoja meza pamoja na vitanda vilivyo pangwa na kutandika ikiashiria ni eneo linalo tumika kama hifadhi ama bweni kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi akiwa katika eneo maalumu lenye mfano wa ubao uliochapishwa maneno yasomekayo, mfumo wa mmeng'enyo wa binadamu, ikiashiria ni mwalimu mwenye kutoa maelekezo kwa wanafunzi kama elimu ya sekondari ama msingi.

Jalada ama kitabu chenye rangi mchanganyiko, (bluu pamoja na manjano) kilichochorwa mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe, akiwa katika maabara na kuchapishwa maneno yasomekayo 'KEMIA KIDATO CHA TATU' ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa elimu ya sekondari.

Eneo maalumu la ndani linalojumuisha vifaa vya samani mfano wa meza, makabati pamoja na viti linaloashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu kama elimu ya msingi ama chuo.

Eneo kubwa la ndani mfano wa chumba kilicho tengenezwa kwa ustadi, na kuhifadhiwa mabomba pamoja na samani mfano wa: viti, meza pamoja na makabati. Linaloashiria ni eneo maalumu mfano wa maabara, litumikalo kwa ajili ya majaribio.

Jopo la watu walioko katika eneo la ndani, waliokalia katika viti pamoja na meza, waliozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, huku mmoja kati yao akiwa amesimama na kuwahutubia. Ikiashiria ni eneo mfano wa darasa ama chuo kikuu, kinachotumika kwa ajili ya kupata elimu.

Eneo maalumu mfano wa maktaba iliyozungukwa na viti pamoja na meza. Na watu waliokalia katika viti hivyo, walitumialo kama darasa au eneo litumikalo, kwa ajili yakutoa elimu mfano wa chuo ama darasa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika samani mfano wa viti na meza, ikiashiria ni eneo la chuo ama darasa, litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, pamoja na mmoja kati ya mkutubu aliyesimama mbele ya watu, akiashiria kutoa elimu au mafunzo, akiashiria kuwa ni eneo la shule, ama chuo litumikalo kwa ajili ya kutolea elimu.

Eneo la ndani lililona mjumuiko wa watu waliokaa katika viti wakizungwa na mashine za kieletroniki aina ya kompyuta, huku mmoja kati yao akiwa anatoa maelekezo ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu kama chuo ama shule.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, huku wakiwa wengine wamekaa na wengine wamesimama, katika meza iliyohifadhi kompyuta mpakato likiashiria ni eneo maalumu litumikalo kutoa elimu mfano wa darasa ama chuo.

Eneo maalumu la ndani, lenye mjumuiko wa watu waliokaa katika safu ama mistari iliyonyooka, wenye kumsikiliza muhutubu anayewahutubia, ikiashiria ni eneo linalotoa elimu kama darasa ama chuo.

Eneo la ndani lililo na jopo la watu waliokalia katika viti pamoja na mtu mwenye kuwahutubia mbele yao kama mwalimu au mwenye kutoa maelekezo, ikiashiria ni eneo mfano wa darasa ama chuo litumikalo kwa ajili ya mafunzo.

Eneo la ndani lililopo na jopo la watu waliokalia katika viti, huku mmoja kati yao akisimama na kuwahutubia ikiashiria ni eneo mfano wa chuo ama darasa, litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu, akiwa katika eneo maalumu lililozungukwa na vitu vya thamani kamavil; viti, meza pamoja na vifaa vya kieletroniki, likiashiria ni eneo linalopatikana kwa jili ya utoaji mafunzo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, waliovalia mavazi ya rangi mchanganyiko bluu, pamoja na nyeupe, wakiwa wamevalia vifaa kinga mfano wa miwani, pamoja na glavu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya elimu ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, akiwa mbele ya mashine ya kielekroniki, iliyochapishwa maneno yasomekayo 'kuokoa nishati', ikiashiria ni eneo la chuo ama darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu waliovalia mavazi ya rangi ya bluu, huku mmoja kati yao akiwa anatoa maelekezo juu ya kifaa maalumu ikiashiria ni eneo la chuo litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu.

Jopo la watu waliovalia mavazi ya rangi ya bluu, pamoja na vifaa kinga, mfano miwani pamoja na glavu, waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na baadhi ya vifaa, ikiashiria ni eneo mfano wa chuo litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu.